Kiwanda cha kutengeneza magari hususan mabasi yaliyo rangi nyeupe na manjano. Jengo likiwa limeezekwa kwa paa lililotengenezwa na chuma.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nje ya kibanda hasa duka. Moja akiwa amevalia nguo nyekundu na mwingine shati la rangi ya hudhurungi na suruali ya samawati. Maandishi yanayoonekana ikiwa, "Agent Airtel Money Top up".

Kwenye nyumba ipo milango mingi ikiwemo moja kwenye duka la M-pesa ndani yake yupo mtu aliyesimama na kuegemea kwenye makireti ya Coca-Cola.

Yupo mtu aliyesimama mbele ya meza huku akiwa ameshikilia vibunda vya pesa ya Kenya yenye thamani ya elfu moja.

Mazingira ya sokoni, wakiwapo watu wengi na vyandarua vya miavuli, wanawake kwa wanaume ila ardhi inaonekana kuwa yenye matope, maji ya rangi ya hudhurungi machafu.

Bango lenye mchoro wa nyumba limeandikwa Anziano Insurance Agency, Domestic Home Insurance. What is covered? Fire, theft, fittings, electronics, natural calamities, WIBA for domestic workers, mobile phones, laptops.

Gari la rangi ya kijivu lenye magurudumu meusi lipo juu ya ardhi yenye kokoto. Nyuma yake ipo miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani. Mbingu ikiwa na mawingu meupe.

Mazingira ya duka yakiwa na masanduku yaliyojaa viazi, juu kukiwa na boxy kando yake lipo jokofu lenye chupa za soda kisha maandishi yaliyoandikwa, Mpesa.

Ndani ya jumba lililojengwa kwa vioo na juu ni dari iliyo na mataa. Yapo magari ya rangi tofauti ikiwemo nyeusi, nyeupe na samawati.

Mazingira ya sokoni yakiwa na vyakula mbali mbali, maembe ya rangi ya manjano. Mwanaume mmoja anaonekana kuwa mnunuzi amesimama akiwa anachagua bidhaa.

Gari nyeupe, iliyo na vioo vyeusi, imefunguliwa mlango. Na juu yake, imewekwa funguo ya gari, iliyo na kamviringo ka chuma.

Noti za pesa zilizo na thamani ya shilingi mia moja na sura ya mtu aliyechorwa zikiwa na maandishi shilingi mia moja.

Maegesho ya magari mengi ikiwa nje ya jengo moja jeupe lililo na madirisha ya vioo. Kibanda kingine kikiwa na paa jeupe.

Gari dogo jeupe lipo barabarani lenye kibati cha utambulisho kilichoandikwa, KDH 990J. Kwa nyuma lipo jengo jeupe na lango la rangi ya samawati, mawingu na mbingu zikionekana.

Bidhaa mbalimbali za chakula hsa katika siko lililopo na watu wengi, wengine wakiwa wamesimama na kukaaa kisha liko bango kwa nyuma lililoko rangi ya samawati na nyekundu.

Milango ya duka iliandikwa M-pesa. Mwanamke aliyevalia hijabu ya rangi ya zambarau na buibui jeusi.

Kiwanda cha kutengenezea magari hususani mabasi mengine yakiwa meupe na manjano, kisha paa lililoundwa kwa chuma ya rangi ya kijivu, kando yake kunao ukuta ulio mweupe.

Kundi la watu waliosimama kisha wengi, wapo katika mazingira ya sokoni, kukiwa na bidhaa mbalimbali zinazoonekana, mashuka, mazulia, na vibanda vikiwa vimeezekwa kwa mabati ya rangi ya shillingi ama kijivu

Kwenye maegesho zipo gari aina tofauti zilizo na rangi mbalimbali ikiwemo nyeusi, nyekundu na samawati na rangi ya damu ya mzee.

Mkono umeshika simu iliyoko katika matumizi, maandishi yakiwa yameandikwa, Mpesa show balance, na vitufe vya rangi ya kijani, kimoja chekundu upande...

Watu watatu wamekaa na kutazama upande wa kushoto, milango ya duka ikiwa imefunguliwa. Ipo na rangi ya kijani. Mipira imefungwa kwenye mfuko ikielea juu hewani.

Kibanda cha kuuzia chakula hususan vya shamba, ikiwa nanasi, mahindi na maparachichi, kisha chini limewekwa gunia.

Viganja viwili vikiwa vimeshikilia pesa ya Kenya yenye thamani ya hamsini, mia moja na mbia mbili.

Mwanamke aliye valia koti jeupe lililo andikwa daima yupo ndani la duka la jumla kisha kwenye shelfu yako maboksi ya bidhaa ilioandikwa, Delemere.

Kwenye maegesho zipo gari tatu. Mbili za rangi nyeusi na moja nyeupe zenye muundo wa Marcedes-Benz zinavutia na juu yake ikiwa ni nyaya iliyopitisha mataa.

Wapo watu katika duka lililo rangi ya kijani lenye maandishi, M-pesa Tela 4, Tela 5, Tela 6 wakiwa wamesimama wakisubiri kuhudumiwa madirisha yakiwa ya glasi.

Bango lililochapishwa picha ya familia, baba na mama wakiwa wamebeba mtoto wao, kisha yapo maandishi juu yake yasomekayo Life Insurance, Your Future Protected, Time Life insurance, Endowment Policy, Whole Life Insurance, Group Life Insurance, Contact Us On.

Karatasi nyeupe iliyo na maandishi meusi kama yafuatavyo, Kenya Revenue Authority, Exercise Lisence taxpayer PIN. Name and address.

Duka lililo na mlango wa chuma, rangi ya samawati. Nje zipo chupa za maji ndani ya karatasi kisha zipo kreti za soda zilizoandikwa coca-cola.

Mikono miwili mmoja ukiwa umenyooshwa kupokea, mwingine ukipeana kisha daftari lipo juu ya meza na kijigari kidogo hivi mfano wa mwanasesere.

Kwenye jalada, upo mchoro wa mwanadada aliyetabasamu na maandishi kama yafuatayo, britam your wellness is our priority. The package includes past expenses cover.

Gari aina ya matatu iliyo na magurudumu meusi, rangi yake ikiwa ya kijivu, nambari ya usajili KCN 709X.

Mikono miwili ikiwa imeshika noti za pesa zilizo na mchoro wa sura ya mtu, zenye thamani ya shilingi elfu moja.